Mtu huyu ameshikilia you dawa zenye iko kwa ukuta ameshikilia hizi zenye ziko kwa ukuta ameshikilia upande ya juu upande ya chini ni dawa za aina moja imefanana yote ameshikilia na akaangalia picha akitabasamu nikayakwamba kuna kitu anajaribu kuonyeshana.

Mama aliyekaribu sana ameshikilia mtoto, mtoto mwenye anapewa chanjo na muuguzi mwenye amevalia nguo nyeupe. Kando tunaona kuna mama mmoja mwenye anakaa kupanga laini pia ameshikilia mtoto, kuna wenye wamekaa na wame cover kuna watoto pia.

Hapa ni pahali imekauka sana, ni mahali hakuna kitu yenye iko uhai. Ni mawe tu zinaonekana, nyasi zimekauka, miti zimekauka, hakuna kitu hai yenye inaonekana, hakuna maji. Tunaona juu tena inaka

Darasani wanafunzi wamekaa wakiwa wameekelea kila mmoja wao ako na karatasi anajaribu kuekelea juu , mwalimu aliye mbele pia anawaona wanafunzi, nyuma kuna kitabu imeadikwa kuna kitambaa imeadikwa nyuma.

Watu hao waschana wawili ambao wanachota maji kutoka kwa nyumba wakitumia ndoo na karai, wakimwaga nche nyumba inaezakuwa kumenyesha nyingi, na maji ikakuja hadi nyumba imefurukwa na maji.

Limefurika mingi sana. Nyumba zilizo hapa inaonekana kuwa ni kama maji imejaa ndani, ni maji imefikia juu. Mbele tunaona ni kama kuna mtu mwenye anajaribu kutembea kwa hili maji.

Ni kama mwanaume amelala juu ya kitanda ameona juu, naye daktari aliye kando yake ni kama anajaribu kushikilia mguu yake mmoja. Ameshikilia kwa goti. Anaonekana ni kama anajaribu kumuongelesha tena huyu ama anajaribu kuona mahali yenye iko na shida.

Chupa tatu, zenye chupa hazijafanana, kilo moja ya hili chupa imeandikwa vitu tofauti juu yake. Nature madecalcium 500mg pure encapsulation calcium my kind .

Watu wengi sana tumeonyeshwa ,wengine wamekaa juu ya viti ,wengine wanakaa kuwa ni kama wameinama kidogo ,wote wameweka mikono zao mbele juu na wote wamevaa barakoa ,wanaonekana kuwa ni watu ambao wanaomba msamaha ama kuna kitu yenye wanafanya.

Tunaona wamama wawili, kuna gari, wamesimama karibu na hiyo gari wameshikilia, wamevaa glavu kwa mikono yao, wamevaa wamefunika midomo zao, wanakaa kuwa ni kama kitu yenye kuna kitu wanaona mbele yao, nyuma ya hiyo gari kuna msitu, kuna miti mingi.

Kuna watu ambao wamepanga laini tena wanaonekana kuwa na vitu mikononi zao, gari yenye iko mbele yao kuna vitu zilizofungwa juu tena kuna watu ambao wanasimamia karibu na hiyo gari, kuna vitu zimewekwa chini wanaonekana kupea hawa watu vitu.

Hiki ni pakiti. Pakiti la dawa imewekwa tu juu inaonekana vizuri. Iko na maandiko Prescription only medicine. Keep out of reach of children. Summerill Yellow fever vaccine stabilized .

Hawa watu watatu wote wameshikilia sanduku nyekundu mbelembele kila mmoja wao na tena wameshikilia bagi , bagi nyeupe kila mmoja wao ni kama kuna vitu wanajaribu kufungua.

Amekaa juu ya kitanda amejiekelea kitu kwa kifua yake, daktari pia ameshika mkono yake alafu amemwangalia ni kama anamwelezea ameshika na mikono yake mbili upande ya juu na upande ya chini.

Tayari mbaye ameshilikilia mgonjwa mwenye amelala ameona juu, ameshilikia uso wake, Kuna tena muuguzi aliye karibu na yeye amekaa tu ni kama kuna anamsaidia dakitari ambaye ako na mgonjwa amewaangali kuna kitu ameshikilia kwa mkono yake.

Kwa hii meza kuna chupa, chupa tano. Chupa hizi zinakaa kufanana, tatu zikiwa zinafanana kabisa mbili pia zikifanana tena hapo kuna pakiti ambayo imeandikwa Yellow Fever Vaccine Live Freeze Dried .

Amelala ameangalia juu. Amefungua mdomo yake. Daktari pia tunaona ameshikilia mdomo yake ni kama kuna kitu yenye anatoa. Kando yao kuna mashine. Tena kando nyuma yao kidogo tunaona kuna vitanda na mashine zingine.

Pakiti za dawa moja ikiwa ni chupa ya dawaa imeandikwa Supramax. Supramax mbili na tena zingine zinakaa kuwa zimefanana imeandikwa, moja imeandikwa Benimox na ingine imeandikwa Alphamox.

Kuna mama mwenye amekaa kwa hii kiti naye daktari ako kando yake amefungua mkono wazi kana kwamba anapokea chanjo, mbele ya hao wote wawili kuna sanduku, sanduku inakaa sanduku la kubebea dawa kama zile za kuchanjia watu.

Kiti kwa hizi pakiti zimeandikwa juu, kuna sindano mbili ziko chini, kuna chupa moja iliyo na dawa yenye iko kando pia, kuna karatasi juu imeandikwa Vaccine Amaris Stabilized .

Uso wa mtu mmoja amefungua mdomo yake wazi kuna mashine imeingizwa ndani ya mdomo yake imeelekezwa mahali kuna meno ya chini.

Chupa, chupa nyeupe. Kwa hili chupa imefungwa vizuri, imeandikwa security seal kwa karatasi iliyoko kwa kifuniko. Tena kuna maandishi, imeandikwa Zephania Life Herbal Clinic Detox , na kuna viungo vya mwili vya ndani vimeonekana, vimechorwa.

Hili mahali imefunguliwa hapa hiki kisanduku. Kuna vibuyu ndogo ndogo, moja imefunguliwa na zingine zimefungwa tu vizuri. Katikati pia kuna vitu ndogo ndogo kama chupa zenye ziko na vitu ndani.

Chupa kubwa sana, chupa nyeu nyeusi, imefunikwa na kifuniko nyeupe tena iko na karatasi yenye imeekelewa juu imeandikwa Barley jam na viandiko zingine zenye zimefuata ndogo ndogo hapo chini.

Vile amekaa ameshika mtoto mdogo mchanga amevaliwa na amefunikwa vizuri ,naye daktari ambaye ameinama karibu na huyo mama amevalia barakoa amefunika pia uso yake, anaonekana kumpea mtoto chanjo kupitia mdomo.

chupa yenye inakaa kufanana kila mahali, imeandikwa SheNeed Folic acid & iron, boost energy and immunity health to improve skin, hair, nails, normalize blood cells, help foetal development .

Kuna wauguzi wawili wamevalia nguo nyeupe. Kuna mbaba mmoja mzee amekalia upande mwingine amekaa, hao wengine wote wakiwa wamesimama. Ni kama kuna kitu yenye wameshika kwa meza inakaa mashine ndogo. Kuna kitu yenye wameangalia wote wametabasamu. Kando kidogo kuna vitabu mingi zilizo ju ya meza.

Mahali, mahindi yenye imezaa iko na mahindi imeshaa pata mahindi vile tunavyoona, kwa hii mahindi imejaa vidudu mingi sana zenye zimejaa juu hizi vidudu zinaonekana ni kana inataka kukula hii mahindi.

Watu wengi wanaopanga laini naona kuna mtungi zinazopanga pia laini, Kuna mfereji ya maji inaonekana kuwa hapa ni mahali pa kichotea maji, tunaona kuna watu wanao simama, wanaopiga picha. Tunaona kuna viongozi wanaonekana Kama viongozi waliokuja hapa mahali pa kuchota maji, tunaona watu walio kando wakipiga mapicha viongozi hawa.

Daktari tunaona ameinama ameshika mtoto mdogo ni kama kuna dawa anamuekelea. Mama ambaye ameshika mtoto. Pia tunaona ameshika mtoto wake huku akimuangalia. Tena tunaona huyu ni mtoto mchanga vile anavyoshikwa na vile anavyo onekana.

Naona chupa mingi, chupa nne za dawa zikiwa na dawa tafauti. Vile tunaona kando ya hili chupa, tunaona kifuniko kando ya chupa yote kuna kifuniko na kuna dawa zimewekelewa kwa hizi kifuniko kuonyesha dawa zenye zimeekelewa kwa hizi vifuniko kando yake zimetoka kwa hizi machuba yenye iko kando yake madawa tafauti tafauti.

Watu hapa tunaoona hapa ni watu ambao ni kama wamepanga laini wote wakiwa wote wakiwa wamevalia nguo nyeupe. Moja tu ndio tunaona amevaa nguo nyeusi. Kuna watatu ambao wako mbele ya wao wengine. Wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanaelezea.

Kuna muuguzi ambaye amesimama karibu na meza, mkono wake moja ameshika dawa ingine tunaona ameshika sindano nikama kuwa anajaribu kutoa dawa kutoka kwa lile chupa kuwekelea sindano. Kando yake kidogo mbali kuna watu ambao wamekaa. Kuna pia ambao wanatembea.

mbali sana kidogo tunaona ni kama kuna nyumba yenye imebomolewa vile tunavyoona. tena tunaona kuna lori ni kama inaendelea kubomoa hilo nyumba. kando ya hiyo nyumba kidogo tunaona kuna askari ambao wamesimama. Karibu kidogo tunaona askari wawili ambao wamefalia nguo zenye hazijafanana.

Kuna mtu anayeonekana kwa hapa, tunaona yeye ameshika paipu, amefunga mdomo, amevalia nguo zisizoonekana, hapa inaonyesha huyu ni mtu mwenye anaweka dawa kwa nyumba vile tunavyoiona vile amevaa na vile ameshika hiyo paipu.

Hapa tunaona moto umewaka sanaa, tena tunaona kando ya hili moto tunaona bado kuna miti bado zinasimama. Tena tunaona kuna moshi mingi sanaa yenye inaenda juu na tena tunaona kuna mahali kwengine haijafika moto.

Tunaona watu watatu, wawili wakiwa ni wamama wakubwa ,mmoja ni mtoto, mmoja wa hao wamama ameshika mtoto, mwenye ako upande mwengine wa meza tunaona nikama kuna kitu anamuelezea mama aliye na mtoto.

Hapa tunaona misitu tunaona miba, tunaona miti mikubwa iliyojaa vitu ama grasshoppers , kama vitu zenye tunaona zinapepea juu, tunaiyona mtu mwenye akona kiboko, kuwa anajaribu kuwa chapa ama anajaribu kuwa fukuza.

Tumepewa picha ya ya ya watermelon seeds za watermelon . Tena kando kidogo kuna matao tumepewa. Tena kuna maandishi imeandikwa Herbal Clinic Masai Herbal buy now .

Hapa tunaona kuna mama mwenye ana kuna kitu anatolewa kwa maskio ama kuna vile daktari huyu ameshika paipu, anaonekana kuwa ameingiza katika maskio ya huyo mama. Ni madaktari watatu kwa sababu vile wameivaa na vile imeandikwa kwa manguo zao World Hearing Day kuonekana wana huduma huyo mama.

Hapa tunaonyeshwa wamama watatu wakiwa wamevalia nguo yao nyekundu mbele yao kidogo tunaona wameshikilia kitu inaonekana tena kuwa ni ya rangi nyekundu tena ni kama tunaona wanafungua hizo vitu hapo kwa maandhishi ya hizo vitu zimeandikwa zipline .

Mkono ambao tunaoneshwa hapa tunaona ni mkono ambayo imeshika dawa, dawa yenye inaonekana ni dawa ya watu vile tunavyoona imeandikwa MMR, Measles, Mumps and Rubela virus vaccine , tena ameshika sindano.

Tuko na watu wanne. Mmoja akiwa anakaa mgonjwa amelala, watatu wakiwa ni daktari wakiwa, vile wamejifunika kila mahali tunaonekana kuwa wanaeza kuwa ni kwa nyumba ya oparesheni. Vile tunavyoona kuna vitu ambao wanaiangalia kwa huyu mgonjwa, wamemshikilia chini.

Kwa meza hili tunaona madawa tofauti kuna dawa moja ama kuna chupa moja imeonekana imeandikwa measles , hapa tena tunaona kua sindano kuonekana hii ni mahali pa chanjo kumaanisha kwamba hapa inaeza kuwa ni hospitali, ama mahali watu wa afya wanaudumia watu wa kupewa chanjo.

Tumewekewa chupa nne, chupa hizi nne hazikai kufanana, zinaonekana ni chupa za dawa. Kila mmoja wao na dawa yake. Moja imeandikwa nordic zero sugar vitamin D three, ingine imeandikwa imeandikwa cow-ball now vitamin D three pia, na yengine imeandikwa vitamin D three potency plus , na ingine imeandikwa pure vitamin D three.

Hapa tunaona mama Mmoja ambaye amesimama, Tena tunaona kwa mkono wake viwili Kuna vitu amevishikilia, vitu hivi ni tofauti tofauti, huyu mama anaonekana kuonyeshana hivi vitu hivi tunaona ameshikilia kana kwamba anaonyeshana akiwa amecheka.

Tumepewa daktari, daktari huyu amevalia nguo zake nyeupe. Kuna kitu amewekelea kwa kichwa lake tena kando yake anaonekana kuwa kuna mama ,huyu daktari anaonekana kuwa kuna kitu anachomwelezea huyu mama aliye kando yake. Pia kando ama nyuma ya uyu daktari tunaona daktari wengine ambao wamesimama mmoja akiwa amekaa .

Kuna chupa kwa meza. Chupa hili linaonekana ni chupa ndogo sana ya dawa. Imefungwa vizuri. Kuna tena maandiko zilizoko kwa hii chupa zimeandikwa single full dose measels, mumps, virus . Kando ya hii picha kuna sindano imewekelewa juu ya meza.

Tunamuona mgonjwa tunaona kama hapa ni hospitali kwa sababu tunaona mkono wa daktari na wa mgonjwa iliovunjika kwa sababu vile tunaona imewekwa juu na kuna vitu imewekelewa, inaonekana ni mkono ya mgonjwa aliyevunjika mkono kwa sababu ya vile wameieka na vile daktari ameishika.

Hapa tunaona kuna daktari ambayo amesimama karibu na mgonjwa vile tunavyoona amekaa anaonekana kuwa ni mgonjwa, amekaa kwa hio kiti akiwa amefungua mdomo yake wazi. Naye daktari tunaona ameshikilia mdomo wake.

Watu walio kwa hili picha ni watu watatu, wawili wakiwa ni wanaume, na mmoja akiwa ni mwanamke, mmoja wa wanaume tunaona amekaa, mwanaume mmoja na mwanamke tunaona ni kama kuna kitu ambao wanamshikilia kwa upande mwingine wa masikio yake, tunaona tena ni kama kuna pipe imeandika kwa sikio hilo.

Kuna daktari anayesimama karibu na mgonjwa, na tunavyomuona amevaa nguo ya daktari. Anaonekana kuwa anamwangalia mgonjwa wake macho vile tunavyona kwa hizi mashini ziko kwa meza, inaonekana kuwa mgonjwa anawezakuwa anataka kuangaliwa macho ama kuonewa kama kuna shida yeyote ambayo ako nayo.

Mtu ambao anaonekana mwanaume. Tunaona anapewa chanjo kwa mikononi mwake. Tena muuguzi ambaye anampea chanjo, tunaona ameshika sindano. Anaonekana kua ameanza kudunga kwa mikono yake

Hapa tumeonyeshwa mikono mbili, tumeonyesha mikono mbili, kwa hizi mikono moja imeshika dawa yenye iko kwa chupa ni kama anatoa hizi dawa kutoka kwa chupa akiweka kwa mikono, dawa hizi inaonekana ni dawa za watu.

Inaonekana, kenye kinaonakana hapa, tunaona watu ambao wameivalia nguo yenye imefunika kila mahali. Wamefunika mdomo zao. Wanaonekana kuwa, mwingine ameshika mtungi yenye iko na vitu ndani, tena tunaona ameshika paipu ni kama ananyunyizia dawa ama vitu katika kiti, tunaona mwingine ni kama kuna kitu ananakili kwa karatasi.

Hapa tunamwon daktari na mgonjwa anayeangaliwa meno. Tunaona daktari ameshikilia kuna vitu kama vyenye ameshikilia naye mgonjwa amefungua mdomo yake wazi kama anatolewa meno kwa sababu tunaon kuna kitu kama yenye anawekewa ndio izuie damu isitoke mingi.

Hapa tunaona mfuriko wa maji, tunaona manyumba, tunaona tena maji imejaa sana. Tunaona ni kama imenyesha mvua mingi, Kwa hili picha tena tunaona wamama wawili wameshika viboko wanakaa kutembea tena kwa umbali kidogo kuna mtu anaonekana. Kuna manyumba zinaonekana kuwa ni kama maji imekuja hadi kwa nyumba ndani.

Hapa tumeonyesha watu watatu wawili wakiwa ni wauguzi mmoja ni mgonjwa amelala amefungua mdomo wake wazi. Tena hao wawili tunaona ni kama wanashika mdomo wake ni kama wanaka kakuwa meno yake mmoja akiwa amemulikie mwingine.

Hapa tunaiona daktari amevalia nguo yake nyeupe inaonekana kuwa ni daktari, mwenye akona mgonjwa anayeangaliwa macho kwa mashine zilizokuwa hapo, zinaonekana hiyo ni mashine za kuangalia macho tunavyo ona anavyoangalia macho ya mgonjwa wake aliokaa upande mwengine hapo inayezakuwa ni hospitali.

Mama aliye kwa hili picha ameshika mtoto mdogo mchanga, anaonekana ni mtoto tu ambaye amezaliwa, amevaliwa nguo. Tena tunaona huyu mama ameona picha akiwa ametabasamu mkono yake ingine ikiwa amemshika mtoto mkono.

Hili meza tunaona imewekwa dawa, imewekwa machupa. Kwa hizi machupa imewekwa vitu ndani. Tena kando yake kuna bao limeandikwa Dr Mduba, Tibu ya magonjwa, nguvu za kiume na magonjwa mengine. Hapo kando yake tena tunaona baiskeli.

Tunaona mvurugo wa maji. Maji hii ni mingi sana. Vile tunavyoona kuna mtu mmoja ameshikilia pikipiki yake, karibu inazama kwa maji. Kando kidogo tunaona kuna tuk tuk tena inajaribu kubeba watu. Kando kidogo kuna muuzaji ambaye akona vitu zake, tunaona karibu tena anabebwa na maji anajaribu kushikilia vitu zake. Kuna gari pia anajaribu kuenda kupita kwa hii maji.

hapa moto ambao nikama kunakitu wameshikilia moja wao ameshililia machine kubwa inaonekana kama simu kila moja wao inaonekana ni kama kanaonyeshana kwa picha.

Mambo tunayoonyeshwa hapa tunaona mkono imeshika sindano inatoa dawa Inajiribu kutoa dawa kwa chupa moja mkono hii tunaona imevalia ama tunaona imefunikwa vizuri.

Kuna mtu anayelala kitandani, anaonekana kuwa yeye ndio mgonjwa , tena tunaona daktari kando yake, vile amevaa nguo zake vile amefunika kichwa. Anakaa kuwa anataka kumhudumia mgonjwa , anataka kumtibu mgonjwa. Tunaona meza kando yake kidogo Kuna mashini iliyo karibu na hao,

Tunaona hapa tunaona madawa, tunaona kuna pakiti iliyo andikwa measles rubella vaccines. Tunaona kuna mtu anaye toa dawa hizo, kuna machupa tatu ziliyopangua hapo, kwa meza, na hapo tena tunaiona kuna mtu anayejitoa dawa hizi za measles mumps rubella virus vaccine.

Hapa kuna mama na mtoto amesimama karibu na mtungi yenye ina maji na iko na mfereji , tunaona watu wawili wamefunga maski tena tunaona ni kama huyu mama anapea huyu mtoto sabuni ya kuosha mkono vile tunavyoona ameshika chupa yenye iko na sabuni na ameshika mkono ya mtoto.

Hapa kuna mama ambaye amekaa nyuma, na mama tunaonekana kuwa kuna mkono wa daktari unamuelekea, ameshika kichwa yake, ameshika nywele yake. Tena kuna kitu ameshikilia karibu na masikio yake. Tunavyoona ameshikilia nywele kando na akishika kitu kwa mkono mwingine akaweka kwa masikio ya huyu mama.

Mama huyu aliyeinama na mtungi yake anaichota maji kwa mfereji, uyu mama anaonekana kuwa anafua nguo vile tunavyoona kuna nguo iliyoandikwa kwa laini, na tena tunaiona kuna ndoo mingi hapo nje tunaona hii ni nyumba kuna nyumba ingine hapo kando ya mabati.

Kuna daktari, kuna mama daktari, kuna mama mwingine ameshika mtoto. Huyo mtoto anaonekana kupewa chanjo vile tunavyoona daktari ameshika sindano akimdunga mkononi mwake, kidogo mbali kidogo tunaona kuna madaktari wengi wamesimama na wote wamesimama kando yake wengi, kuna kasanduku tena na kuna meza iliyojaa dawa.

Mama ambaye anadungwa, anapewa chanjo katika mkononi mwake, hapa tunaona daktari akimdunga, kuna vaksini tumeona kwa sanduku ya vaksini hapo kwa meza inaonekana, inaonekana kuwa huyu mama anapewa vaksini ama anapewa chanjo.

Hapa tunaiona mgonjwa ambaye amefungua mdomo wake wazi, anaonekana kuwa anaangaliwa meno yake na daktari, daktari naye pia anaonekana kuwa anaikagua meno ya mgonjwa wake, anaonekana kuyatibu ama kuyatoa meno iliyokuwa na shida kwa mgonjwa.

Hapa kuna maji. tunaona chini kidogo kuna maji yenye inateremka yenye inaenda chini. Juu kidogo tunaona kuna watu ambao wamesimama. Upande mwingine kuna mtu mmoja pia amesimama ameshika kiuno. Tena katikati ya hili tunaona kuna mwenye amewekwa mkongo anaonekana kuwa kupitishwa kwenda kwa upande mwingine.

ambaye amesimama karibu na hili kitanda tunaona kua nimaka kuna kitu ameshikilia kwa mkono yake, tena kando yake kidogo tunaona mashine yenye inakaa kama tarakilishi, tena kando yake kidogo kuna kitanda kingine inaonekana kama ni ya watu hali maututi.

Naona watu watatu ambao wanaonekana kwa hili picha, moja akiwa anaonakana amefungua mdomo wake wazi, wawili wakiwa ni kama daktari wanashikilia mdomo ya huyu mama, tena tunaona moja akiwa anamulika mwingine akiwa na meno ya mgonjwa.

Hapa tumepewa chupa sita. Chupa tatu zikifanana. Zingine tatu zikifanan. Hizi zinaonekana ni chupa za dawa, zilizoandikwa Mtiki nguvu za kiume kwa chupa tatu. Chupa lingine tatu zimeandikwa mkoko.

Kwa meza hili tunaona vitu mbili. Tunaona chupa lenye dawa lenye imeandikwa Measles, Mumps, Rubella vaccine . Kwa kando ya meza hili tena tunaona sindano iliyo karibu na hili chupa. Hapa inaonekana kuwa hii ni vaccine ya chanjo la Measles, Mumps, Rubella .

Tunaona watu watatu ambao wamekaa wanaonekana kua ni wamama watatu wamekaa kwa kiti. Wanaonekana kua wamevalia nguo yenye zinafanana tena wamefunga vichwa zao wote, wanaonekana kuwa wanaongeleshana ama kuna kitu wanaoitengeneza.

Hapa kwa hapa tunaona kuna watoto wanaonekana kuwa wamevalia sare za shule vile tunavyoona, wawili wamekaa kufanana. Watoto wasichana wawili na katikati yao kuna kijana ambaye amevaa nguo tofauti tunona wakiwa wanachota maji yenye inatoka kwa hili tanki inaandika we drink clean water kando yao kidogo tunaona kuna mama amesimama.

Kuna chupa mbili za dawa. Tunaona kuna ingine imeandikwa Yellow Fever Vaccine Live . Kwa kingine tunaona tu kuna dawa ziko ndani, imefunikwa vizuri. Kuna tena sindano imewekwa juu ya meza. Tunaona kuna hizo glovu za kuvalia kwa mkono. Kuna chupa lililo lingine liko na dawa ya majimaji.

Tumeonyeshwa kuna mtu amekaa kando kidogo, kuna kitambaa imetandikwa, kuna kibuyu, kuna vitu kama chupa, kuna yenye imefungwa, kuna yenye imefunguliwa, kuna miti, kuna dawa ya miti mbalimbali zenye zimewekwa chini.

Tunaona kuna watu wamesimama watatu wakiwa ni watu wanaonekana ni watu wa serikali vile wamevalia nguo ya maafisa maaskari wa Kenya tena tunaona kila mmoja wao kuna karatasi ameshikilia kwa mkono wake

Tumepewa watu, Kuna watu wengi sana, Kuna wenye wanatembe, Kuna tena tunaona mbali kidogo Kuna watu wawili ambao wamesimama. Mbele sana tunaona Kuna msichana ambaye amesimama na Kuna bagi amewekelea kwa shingo lake. Tena tunaona mkononi mwake Kuna vitu ameshikilia ni kama mazi.

Tunaona hapa kuna miti zimekaa kuseeka, zimekaa kukauka. Miti za tofauti tofauti. Kuna machupa za blue band, kuna machupa za Omo ambazo tunaona kuna vitu zimefungwa ndani. Kando yake kidogo tunaona pakiti, tunaona kuna mama mmoja ambaye amekaa kando yao.

Naona hapa kuna mfuriko ya maji, kuna nyumba iliyo katikati ya maji inakaa kuwa karibu inabebwa na maji vile tunaona watu wameshikilia, kuna watu wanao toa vitu ndani, tunaona kuwa hii ni maji ili ama ni mvua iliyonyesha mingi sana, na kuweza kuibeba hii nyumba, vile tunaona imeshikiliwa na watu.

Tumepewa dawa. Kuna dawa zilizo kwa pakiti imeandikwa Stamaril tena chini yake tunaona kuna sindano ime tena kuna chupa la dawa imeandikwa stamaril pia karibu na hizi sindano.

Mama ambaye amekaa hapa pia tunaona ameshikilia mtoto. Anaonekana kuwa ni kama kuna mahali anaona kana kuwa kuna mtu ambaye anamuongelesha kando yake. Mtoto pia tunaona ni kama amelala vile ameshikiliwa na kufunga macho.

Tunaonyesha mkono yenye inaonekana ni mkono ya watu wawili. Mkono ya mtoto mbili na mkono ya mtu mkubwa pia mbili. Tunaona kuwa huyu mtu mkubwa ndio anaonekana ni kama ameshikilia mkono ya mtoto ni kama kuna vitu anaitoa.

Kuna chupa mingi sana ambayo tumepewa hapa, chupa yenye inakaa kuwa simefanana zimefungwa vizuri tena ndani ya hizi chupa tunaona kuna vitu yenye inakaa kama mchanga, mchanga, kila chupa tunaona imejaa ndani na tena hizi vitu zilizo ndani zinakaa kufanana pia.

Kuna magari yaliyosama katika maji, tunaona maji ni mingi sana imenyesha magari hata yanaweza kuwendesha, naiyona kuna magari zimeenda kabisa, hadi chini ya maji, maji imekuwa mingi sana tunaona manyumba pale hakuna mtu yeyote aliye inche.

Hawa ni watu. Kuna watu hapa ambao waliokaa chini. Kuna waliokaa kwa nyasi. Kuna waliokaa kwa viti. Mmoja wao ambaye anaonekana kama muguzi, ambaye amesimama mbele ya hao watu anaonekana kuwa ni kama anaongelesha hao walioketi.

Kuna baba mmoja mwenye anapewa huduma ya afya. Anaonekana kuwa anapewa chanjo kwa sababu anadungwa katika mkono yake. Tunaona huyu ni daktari pia amevalia nguo nyeupe, amevalia maski na anaonekana kuwa anahudumia huyu mgonjwa au anampea chanjo mgonjwa huyu.

Hapa tunaona mama ambaye amesimama anaangalia upande hii, huyu mama tunaona kuna dawa, kuna sindano ameshikilia kwa mkono mwingine na kuna dawa ameshikilia kwa upande mwingine. Tena kwa upande mwingine tunaona kuna mama ambaye amekaa ameshikilia mtoto mwenye anaonekana kuwa ni kama analia.

Hapa tunaiona chupa ya dawa, kwa hii chupa tunaiona imeandikwa POLIOVAC, hapa tena tunaiona hii chupa kuna kufuniko yake imefungwa na kuna vitu inakaa kuwa chupa hii kuna vitu inatoka hapo juu kwa hii chupa. Hapa tunaezaiona hii ni chupa ya kuwapea watoto kuzuia polio .

Na tena kuna muuguzi moja daktari amesimama na nguo yake nyeupe kuna vitu amewekelewa kwa meza tunaona tena ameshika mkono wake ni kama kuna vitu anataka kutengeneza tunavyoona tena nyuma yake kuna ghorofa.

Hapa ni mahali pamekauka sana vile tunavyoona hakuna nyasi. Hakuna mti yenye inaonekana kuwa uhai . Hapa tunaona kuna "wheelbarrow " mingi kuna mtungi kila mahali. Watu ambao wamesimama tena mbali kidogo kuna watu ambao ni kama wamepanga laini na mtungi zao.

Karibu sana tumeonyeshwa chupa yenye imeonekana vizuri kando ya hii chupa imeonekana vizuri kuna chupa tatu hazijaonekana vizuri kwa hili chupa inaonekana vizuri tunaona kuna maandishi imeandikwa iproven .

Inaonyesha wamama wawili. kwa hao wamama, kuna mwenye ameshika kipaza sauti ni kama kuna kitu anataka kusema ama kuna kitu anataka kuambiana kwa sauti. Mbali kidogo pia tunaona kuna mtu pia amesimama akiwaangalia.

Tungi kuna jerrican ambayo tumepewa hapa. Kwa hili jerrican kuna vitu zilizo ndani imefunikwa vizuri. Tunaona tena kuna maandiko zilizo juu za hizi. Saa hii jerrican imeandikwa epilepsy medicine.

Hawa watu wamekaa kila mtu amevalia maski yake, tunaona tena hawa watu ni kama kuna kitu ameshikilia kila mtu, kila moja kwa mkono naona tena kuna kitu wanaongeleshana, naona inaonekana viongozi.

inaonyesha wamama wawili ambao wameshikiliana, moja akiwa ameshikilia mtungi, mwingine akiwa ameshikilia juu ya mfereji ya maji, anaonekana kuwa ni kama anajaribu kufungua hii maji. Kando kidogo tunaona mimea, tunaona mashamba ya mahindi.

Tunaona watu watatu moja akiwa ni mtoto mdogo mchanga wawili na mama ambaye ameshikilia mtoto na tena kuna daktari ni kama anampea mtoto chanjo ameshika sindano akiwa ameinama karibu na mtoto

Tunaona watu wawili, watu hao wawili wakiwa ni wamama. Mmoja ni mgonjwa, mwingine ni daktari. Mgonjwa amelala ameona juu, kuna mashini ambazo ameekewa kwa mdomo wake, nyuma ya huyo daktari tunaona tena kuna vitu kama tarakilishi yenye iko hapo. Hii inaonekana kama nyumba ya watu wa hali mahututi.

Tunaona mtoto mmoja ambaye ameekelea mguu yake juu. Mtu ambaye amesimama kando yake tunaona ameshikilia mguu yake akiwa amefunikwa leso. Anaonekana kua ni kama anamuangalia huyu mgonjwa aone kua atafanya ama ataskia

maji iliyofurika sana ni kama imenyesha mingi sana. Tunaona maji imejaa kwa barabara. Katikati ya hii barabara kuna mtu ambaye anajaribu kuendesha bodaboda. mwingine anajaribu kusukuma bodaboda hiyo.

Kwa hii picha tunaona mtu mwenye ako kwa maji. Tunaona ako na hio jahazi yake. Kwa jahazi hiyo inabeba vitu zake za nyumba kama hapo tunaona mattress ya kulalia, tunaona mavasi, tunaona tena mattress za kulalilia na za kukalia. Hapa tunaiona huyu mtu akiwa anabeba vitu zake katika maji.

ambaye amesimama ako na mtungi ameweka kwa mkongo wake. kwa mkono tunaona kuna paipu inayotoka kwa hilo mtungi. Tena kuna mimea kando yake anaonekana kuwa ni kama ananyunyizia dawa kwa hizi mimea ya mahindi.

hapa Tumepewa mtu mmoja. Huyu mtoto naona kuwa amesimama vile amevalia. Tena ni karibu na msingi mahali ya kuosha mkono. Tena tunaona ni kama kuna dirisha kidogo ameingiza mkono yake kwa hilo dirisha.

Hapa tunaona mama mmoja ambaye amekaa ameshikilia mtoto chini akiwa anaonekana huyu mtoto anapewa chanjo na muuguzi ambaye ameinama amesimama karibu na yeye. Vile tunavyoiona ameshikilia miguu ya huyu mtoto akiwa ameshika sindano.

Watu wamekaa kando mbali kidogo. Na yeye tu, tunaona kuna daktari ambaye amesimama karibu na meza ni kama kuna vitu ambaye anashika kwa hilo meza. Kando ya huyu daktari tunaona kuna ndoo. Mbele kidogo tunaona kuna mlango ni kama inaelekea kwa vyumba singine. Na tena kuna kitanda iliyo kando.

Hapa kuna watu ambao wamevalia nguo nyeupe. Imefunika kila mahali kuanzia kichwa hadi miguu chini. Tena tunaona wawili wamepepa mtungi kwa mgongo lao. Kando kidogo kuna gari nyekundu yenye imesimama. Kuna mwenye amepanda juu na tena kuna tunaona kuna kitu imewekelewa kwa trela iliyofunikwa pia na nguo nyeupe.

Hili pakiti lililo hapa ni pakiti yenye inaonekana ni pakiti la dawa imeandikwa serum african institute measles, mumps and rubella vaccine tena tunaona tena kuna laini nyekundu yenye imechorwa na katikati tunaona tena kuna laini imeenda.

Hapa tunaona kwa hii kuna bao lililo kando moja, kando ya ingine tunaona miti zilizokauka inaonekana ni miti tofauti tofauti. Chini ya hili mbao tunaona chupa mingi sana zilizo pangwa. Chupa hizi zinaonekana kuwa na vitu ndani. Juu ya hili bao imeandikwa we are specialized in treatment .

Hapa tunaonyeshwa mkono. Kwa hili mkono ameshika dawa, dawa yenye yenye iko kwa chupa kidogo imefunikwa vizuri kwa hii dawa kuna maandiko imeandikwa juu ya hii dawa, imeandikwa Yellow fever vaccine live stabilized tena ameshika sindano kwa upande mwengine wa mkono.

Hapa tunaona watu wengi sana walio simama wengine wakiwa wamekaa chini, tena inaonekana nikama kuna nyumba imeboromoka hapa tunaona mabati iko chini, kuna mawe nyingi kuna vitu watu wanaangalia upande mmoja nikama kitu wanaiangalia.

Hapa tunaona kuna nyumba zinazoonekana kuwa zinachomeka. Tunaona mabati. Hizi nyumba tunaona moto mkubwa sana yenye inatokea kwa hili nyumba mbili. Naona kuwa zimechomeka na inaendelea kuchomeka.

Hapa tumepewa chupa nyingi sana zinaonekana ni chupa ndogo ndogo ya dawa. Imeandikwa Single Dose zero-point five measles, Mumps, Rubella Virus MMR two kwa chupa yote inafanana.

Tumepewa watu watatu, wawili wakiwa ni wauguzi mmoja ambaye amelala akiwa ni mgonjwa ameona juu amefungua mdomo yake wazi. Mmoja tunaona anajaribu kumu mulikia mwingine, mwingine nikama anakagua meno ya mgonjwa ambaye amelala.

Zimewekelewa kwa meza, kuna chupa ya dawa, kuna tena kwa upande kwingine kidogo kuna karatasi imeandikwa MMR Vaccine what you need to know . Hapo tena kando kidogo tunaona kwa hili dawa kuna karatasi imewekwa kwa hii chupa imeandikwa MMR.

Hapa tunaona kuwa kuna watu wanaokaa, wanaonekana kuwa wanapata mawaidha ama wanapata chanjo fulani, tunaona kuna madaktari wengi, kwa picha hii iliokaribu sana tunaona kuna daktari anaonekana kuwa kuna kitu ameshika kwa mikononi mwake na anaoneka kuwa kuna kitu anamwelezea mama huyu amekaa karibu na yeye.

Hapa tunaonyeshwa mama ambaye amesimama kando ya mtoto ambaye ako nursery anaonekana kuwa anataka kubadilisha nguo naye mtoto anakaa kuwa amelala juu ya hii nursery mahali mtoto ako kuna karai nyekundu kando yake kidogo kwa huyo mama tunaona kuna machine kubwa kubwa.

Hapa kwa hili nyumba tunaona kuna vitanda zimeonana ,upande mwingine na upande mwingine. Kwa hii kitanda kuna mgonjwa amelala, kwa hii ingine tunaona kuna mgonjwa ameketi chini ni kama ameshikilia kichwa yake. Tena kwa hizi kitanda kando ya hii kitanda kuna sanduku kando ya kila kitanda.

Madaktari ,daktari mmoja amesimama mwingine akiwa amekaa, katikati yao tunaona kuna mgonjwa ambaye amelala amefungua mdomo yake wazi, daktari hao wanaonekana kuwa wanashika mdomo ya huyu mgonjwa ni kama kuiona meno yake.

Naiona gesi, tunaona mtungi za gesi iliyopangwa, tunaona tena kuna mtu ambaye amesimama karibu na hizo gesi. Kuna chupa ameishika kwa mkonononi yake, anaonekana kuwa anataka kuieka kitu katika gesi moja.

Dawa mbili zenye zinakaa kufanana kwa hili chupa tunaona kuna maandiko pia zimefanana single dose 0.5, measles, mumps, rubella vaccine MMR II yote chupa mbili zimefanana.

Watoto tunaona watoto ,kuna watoto watatu wameonekana . Tunaona mmoja wao msichana aliye mbele tena mwingine aliye katika, kuna kibuyu wameshikilia kando yao kidogo tunaona ni mataka taka ni maji iliyojaa matakataka.

Kitu zinazo onekana hapa kwa hili meza tunaona ni ya rangi tofauti. Tena kwa maandiko zilizo adikwa ni tofauti. Ingine tunaona imeandikwa stress care mas , ingine imeandikwa magnesium , ingine imeandikwa Falfo ". Hizi ni paketi ambazo hazijafanana hata kirangi.

Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto, ameishikilia mkononi mwake. Tena kuna mgusi ambaye tunaona anapea huyu mtoto chanjo vile tunavyoona ameekelea sindano kwa huyu mtoto. Tunaona tena kwa kando yao kidogo kuna mtungi ya kuwekelea dawa.

Kuna lori imesimama, kwa hio lori imeandikwa kuna maandiko zimeandikwa kwa hio lori, imeandikwa exhauster . Kuna watu wawili wamesimama kando yake, hii picha inaonyesha kuwa, hii lori inaweza kuwa inatoa vitu waste katika ya choo, ama kuna vitu inatoa vitu naona imesimama karibu na shimo fulani.

Hapa tunaona daktari. Tunaona kuna daktari mmoja. Tunaona kuna mtu ambaye amekaa chini mwingine akiwa ameshika mkononi mwake. Anaonekana kumpea chanjo vile ameshika mkono wake. Tena tunaona kuna watu ambao wako kwa laini wengine wamekaa, wengine wakiwa wamesimama.

pewa vitanda vingi. Vitanda hivi tunaona vimetandikwa kwa rangi nyeupe. Tena tunaona kwa hizi vitanda ni vitanda zenye hakuna mtu. Tena mbele sana tunaona televisheni iliyofunguliwa. Tena kwa mbali kidogo tunaona ni kama kuna mtu ambaye anatembea katikati ya hivi vitanda.

Kuna mama ameshika mtoto, huyu mtoto anaonekana kupewa chanjo vile tunaona amefungwa mkono moja, pia tunaona daktari ameinama Kidogo ameonekana Kidogo ameshikilia mkono wa huyo mtoto na mkono ingine tunaona akona sindano.

Tumepewa mama ambaye amekaa pia huyu mama ambaye amekaa tunaona amefungua mdomo yake amepona juu daktari pia mwenye ako pande ingine ameinama ameshika mdomo ya huyo mama ameonekana kuwa amekagua meno ya huyo mama kando kidogo Kuna wanaume wawili wamesimama.

Kwa picha hili tunaona mfuriko ya maji, tunaona kuna watu wawili wanaosimama hapo, tunaona maji imewafikia. Karibu inawafikia hapo kwa kiuno, tunaona tena hii ni manyumba za watu vile inaonekana kuna vitu za kutumia huko juu. Na hizi ni manyumba enye maji imejaa ndani, kuonekana ata kuna vitu zimebebwa nche na maji.

Hapa inaonekana kuwa imefurika, tunaona maji mingi, tunaona mpaka gari mbili zinazokuja pande moja pia tunaona pikipiki yenye inaenda upande mwingine imebeba abiria, maji ni mingi sana magari wanajaribu kuenda polepole.

Tunaona watu wawili ambao wamevalia nguo yenye inafanana, hawa watu wawili tunaona wameshikilia mtungi moja nyekundu yenye imeandikwa hatari, tena kando yao kidogo kuna mtungi ingine pia tunaona kuna mapaipu zenye zinaonekana kutoka kwa hii nyumba.

Hapa tunaona mama ambaye amesimama anakaa kuwa ni mama mwenye amejifungua, Kwa upande mwingine tunaona kuna mtoto mwenye amewekwa ndani, anaiona ama anaifunga huyo mtoto, anataka kumnyonyesha, hapa ni mahali wanawekanga watoto wenye wako na shida fulani. Ni nursery ,na wamama kazi yao ni kwenda kuwanyonyesha na kurudi kwa wodi.

Aliyekaa juu ya hili kitanda ameshikilia mtoto mchanga sana amemfunika vizuri kuna watu ambao wamesimama mbele yake wanaonekana kumwongelesha huyu mama ambaye amekaa, ni watu wengi sana ambao ni kina mama na wengine ni wanaume.

Hapa kuna wamama wawili ambao wamekaa chini, mmoja anaonekana daktari ameshikilia meno bandika yenye ameshikilia inaonekana kuwa kuonyesha mama mwenye ako upande mwingine na pia hapo chini imeandikwa Mass weekly na pia hapo kwa meza kuna vitu za hospitali.

Tunaonyeshwa wamama wawili ambao wanajaribu kuchota maji kuna mitungi tatu zilizo juu, Mama mmoja ameshikilia ameinama ameshika kwa hizo mitungi mbili naye aliye katikakati ya shimo ameshikilia kitu kama sufuria kana kwamba anachota maji na iyo kitu akiweka kwa hizo mitungi.

Inaonyesha mama mwenye amekaa, ameshikilia mtoto mchanga sana karibu na yeye. Tena kuna mtoto mwingine mwenye amesimama, anapewa chanjo kupitia kwa mdomo yake. Kuna wauguzi wawili wa afya wenye wamesimama pia karibu na huyo mama.